Mkono unashikilia kitabu kilichoandikwa Junior English 2 , kikiwa na jadala lenye maua yanayochanua kwa uzuri, ua linaonekana likitokeza kutoka pembeni mwa kitabu karibu kabisa na kingo zake. Muonekano huu unaonyesha mandhari ya elimu, ambapo mwanafunzi au mwalimu anajihusisha na kusoma, kuandaa masomo au kuendeleza maarifa.

Sehemu ya shule inaonekana kuwa uwanja wa michezo, vifaa vya kuchezea vimepangwa sehemu mbalimbali baadhi viko chini ya miti vingine vikiwa kando, jua linamulika eneo hili kwa utulivu, mazingira ni safi na yametulia yakionyesha nafasi ya michezo kwa wanafunzi.

Eneo la wazi lenye nyasi nzuri limeandaliwa kwa mpangilio wa gwaride likiwa na mandhari tulivu na safi. Katikati ya eneo hilo kuna nguzo ya bendera iliyosimikwa wima, ishara ya heshima na utambulisho wa taasisi. Mazingira haya yanaadhirisha nidhamu na mpangilio wa shule au taasisi ya elimu ambapo maadili, uzalendo na mshikamano huendelezwa kupitia shughuli za pamoja kama gwaride.

Chumba kinafanana na darasa. Viti vya mbao ya rangi ya kahawia vimepangwa kwa mstari, vyote vikiangalia mbele. Kwenye ukuta, kila computer mpakato ina kiti cha plastiki cheupe mbele yake. Mpangilio ni wa darasani na unaonyesha utulivu.

Watu wawili wamevalia mavazi ya michezo yenye rangi na alama zinazojulikana nchini Kenya. Wanashiriki kwenye shughuli ya mazoezi au mashindano ya baiskeli wakionyesha umakini na ujuzi katika mbio. Mazingira yanahamasisha kujifunza na kuendeleza ustadi wa michezo huku usalama ukiwa kipaumbele. Hii ni fursa ya kukuza afya na nidhamu kwa vijana kupitia michezo yenye malengo ya elimu na mazoezi.

Kichapisho ni cha mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha kuinua nguvu chenye rangi nyekundu na nyeusi. Chini ya picha kuna jina Hellen Wawira pamoja na taarifa zake kibinafsi kama utaifa, michezo anayoshiriki, matukio, ulemavu na tarehe ya kuzaliwa. Kichapisho hiki kinaonyesha maelezo muhimu kuhusu mwanariadha katika sekta ya elimu au michezo.